Lori la usafirishaji, lenye rangi ya chungwa, limemebeba magari kumi ya kijivu, jeupe, jekundu, kijani kibichi, na nyeusi, na lipo barabarani.

Nakusudia leo ni siku ya soko na kuna baadhi ya bidhaa zilizonadiwa kama vile mahindi, sana, vitunguu, pilipili na pia manguo. Upande wa kulia namwona mwanamume aliyevaa kofia nyeusi na shati ya kijivu na anaonekana kuandika kitu chini.

Bidhaa mbalimbali zimenadiwa kama vile mahindi, nyanya, karoti na kabeji kando yake, kuna mwanaume aliyekunja shati na aliyesimama aste. Leo ni siku ya soko na yeye ni mchuuzi.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu ili kuhifadhi. Baadhi yake ni kama vile mahindi, viazi, karoti. Kando yake binadamu wa kike anaonekana akisimama amevaa dresi ya rangi ya kijivu.

Bidhaa za kupendeza zenye rangi ya kuvutia zimepangwa kwa utaratibu. Hizi ni viatu na vimenadiwa ili kuwauzia wateja. Kando yake kuna mkono uliolishikilia jiboksi lililokunjwa.

Mlango wenye rangi ya kijani kibichi na maandishi meupe. Ndani yake mna jokofu yenye vifaa ndani. Mna kreti, mtungi na karai na beseni yenye rangi ya manjano.